Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo zilizotandazwa chini katika soko la mtumba. Huku wengine wakiwa wamesimama na wengine wamepiga magoti wakichagua mavazi wanayotapendelea. Nguo ziko katika malumbano tofauti tofauti na kuna bidhaa zingine kama vile long'i na Marundo ya plastiki yaliyo pangwa nyuma. Gari linaonyesha shughuli nyingi katika soko lenye shughuli nyingi za wanunuzi na wauzaji.

Watu watatu wamejumuika kwa ghafla wakiwa wameketi mbele ya gari katika mazingira yanayoonyesha kuwa maonyesho ya magari au duka ya magari. Mtu aliyekulia kwa suruali ya suti ya rangi ya bluu anaonyesha jambo fulani kwa kidole kwenye kibao cha kidijitali wakati wawili wengine wamemskiliza kwa hamu. Mazungumzo yanaonekana kuwa ya kirafiki na ya kuvutia yakionyesha ushirikiano mzuri na mshikamano kuhusu kile kinachojadiliwa.

Magharibu manne yameegeshwa kwa usahihi katika sehemu ya maegesho, gari rangi ya bluu na aina ya mstari ulioko mbele kidogo hufundisha nadharia nyingine ya rangi ya chungwa. Sehemu hiyo ina miundo ya mlingano na upande wa mfano ya kifuli inayowekwa juu ili kuenda mahali kutokana na juu ya kali. Miongoni mwa magari, mmoja alina karatasi ya tangazo la kuuza linabandikwa kwenye dirisha la mbele.

Mazingira haya ni ya soko yenye vikapu vikubwa vilivyojazwa na matunda na mboga mbalimbali kwa rangi tofauti. Watu wengine wamehudumia na kununua bidhaa chini ya mapazia yenye rangi ya kung'aa kwa manjano, bluu na pinki. Hali hii ni ya shughuli nyingi na inaonyesha maisha ya kila siku katika eneo hili.

Ni fulizo wa nguo zenye rangi tofauti na aina mbalimbali imewekwa kwenye mbao huku nguo zingine zikipangwa kwenye rafu upande mwingine. Sehemu ya chini ina sakafu chafu yenye takataka na vumbi ikionyesha mazingira duni na kiadifu nguo hizo. Katika upande wa nyuma mtu mmoja amesimama kwenye nguo hizo akitambulisha katika mazingira ya biashara ya nguo.

Mayfair Insurance inatoa mwongozo kamili wa kuchagua hazina bora ya bima nchini Kenya. Tovuti yao inapatikana kupitia logi ya ke.mayfairinsurance. africa ambapo wateja wanaweza kupata maelezo ya kila kuhusu huduma zao. Kampeni inalenga kuwasaidia watu kufanya maamuzi zaidi kulinda mali yao, raslimali zao kwa ufanisi zaidi.

Duka lililoko pembeni lina vitengo vya mvinyo wa Cocacola uliowekwa nnje. Mwanamme yuko ndani ya duka akichagua bidhaa. Eneo la mbele lina ngazi na saruji na meza ya mbao iliyowazi.

Magari mengi mapya ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mstari sawia kwenye uwanja mpana wa maegesho. Eneo hili linaonekana kuwa ghala au bandari ya magari mapya ya kusambazwa kwa wauzaji au wateja. Majengo ya viwandani na miundo msingi ya kisasa inaonekana upande wa mbali wa nyuma, yakionyesha kuwa ni eneo la kibiashara au kiwanda kikubwa.

Mtu anashika noti ya elfu moja ya Kenya. Akipanga kwenye kabati la pesa, noti hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha mfululizo wa pesa. Mikono yake inashika noti hizi huku ikifanya uhakiki wa hesabu na kutayarisha pesa kwaajili ya shughuli zingine mingi.

Kuna mwavuli mkubwa wa soksi zisizopachikwa pamoja zenye rangi tofauti na machanganyiko wa mifumo. Mavazi yamewekwa juu ya meza ya mbao iliyo na uzito wa haya. Nyuma kuna baadhi ya vifaa na mavazi mengine yakionyesha eneo la biashara au soko la nguo ndogondogo.

Mtu anashikilia simu aina ya Nokia huku ujumbe wa M-pesa ukionekana ilidhibitisha kupokea pesa. Mkono mwingine unashikilia noti mbili za elfu moja za Kenya tayari kuweka au kutoa pesa. Mandhari inaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika Katika duka au wakala wa huduma ya kifedha.

Magari manne ya michezo yenye rangi tofauti yamesimama ndani ya banda lenye ukuta wa glasi na sakafu laini. Kila gari linaonekana kua la kifahari likiwa na muundo wa kisasa na vipengele vya juu vya urembo. Taa za ndani zinawashwa kwa mwangaza mzuri zikionyesha uzuri na hadhi ya magari haya.

Soko lenye matunda mbalimbali likiwa na watu wawili wakifanya kazi katika eneo hilo. Mtu mmoja ameketi na kuonyesha dalili za uchovu huku mwingine akisimama na kupanga matunda. Aina za matunda kama ndizi, maembe, machungwa, mabaule na vitunguu zimepangwa vizuri kwenye mabango.

Kuna watu wakijaza na kupanga nyanya katika masunduku ya mbao kwa ajili ya kuuza au kusafirisha. Nyaya zimekwekwa kwa uwingi na zimepangwa kwa mpangilio nzuri. Eneo inaonekana kuwa soko au kituo ya kusanya au mazao ya kilimo.

Duka lina raki za viatu vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Ikiwa na aina mbalimbali za viatu vya kike na kiume. Kwenye ukuta wa nyuma kuna nembo ya darling pamoja na kauli mbiu find your beautiful . Mtu mmoja anatembea kando ya raki akichunguza viatu mbalimbali. Huku akielekea mbele kwenye duka.

Mbele ya jengo la kisasa la duka la magari ya Hyundai. Kuna magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika nafasi za maegesho. Gari jeusi aina ya SUV lipo mbele likiwa na grili kubwa ya mbele na taa za gari za LED . Huku gari jeupe dogo likiwa karibu nalo upande wa kushoto. Mandhari ya ndani ya duka hii yana mwanga mapambano na kushekera na inaonyesha shughuli nyingi za mauzi.

Kwenye mtaa huu kuna maduka yenye milango yenye rangi tofauti kama vile kijani na buluu. Mtu aliyevaa hijabu ya rangi ya zambarau anaelekea mbele. Huyu mtu mwingine ameketi kwenye kiti pembeni ya bidhaa zinazouzwa. Eneo linaonekana kuwa na mwanga wa jua na muktadha wa biashara ndogo ndogo.

Mkono mweusi umewekwa juu ya fedha taslimu zinazoandikwa kwa lugha ya Kiswahili ambapo kuna sarafu zilizowasilishwa kando ya mkono huo. Fedha hizo ni za aina mbalimbali zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mdogo kwenye meza ya mbao yenye rangi nyepesi. Matumizi ya fedha za karatasi na sarufi yanaonyesha shughuli za kifedha au biashara ndogondogo zinazofanyika mahali hapa.

Rafu imejaa nguo na vitambaa vyenye rangi mbalimbali na mifumo mbalimbali yenye mwonekano wa asili na kitamaduni. Kwenye sehemu moja kuna kamera ya usalama iliyoangaziwa katika juu ya rafu hiyo, pande zote kuna mikusanyiko mingine ya vitambaa vilivyopakiwa vizuri kwa uangalifu.

Mikono miwili ya watu inaheshimu pesa za elfu moja za Kenya. Anaonekana kushika kifurushi kikubwa cha noti. Jambo linaloashiria shughuli zao za makusanyo. Mandhari ni ya darasani na kuna kifaa cha kielektroniki pembeni kinachoashiria shughuli rasmi au za kibiashara.

Viazi vimepangwa kwa wingi ndani ya ndoo ya plastiki zingine zikiwa zimejaa hadi kufunika juu. Na mbele yake kuna karoti zilizopangwa kwa mstari kwenye kitambaa cha rangi ya waridi. Pilipili hoho chache za kijani na matango machache zimewekwa pembeni ya kando na zikiwa safi na zenye mvuto wa kuuza. Hii ni sehemu ya soko la mboga.

Mtu anashikilia makaratasi ya pesa za Kenya za noti za elfu moja ambapo zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Kila noti inaonekana wazi na inatoa mpangilio mmoja hadi mwingine. Mikono yake inaonyesha pesa hizi za thamani kubwa na nyuma kuna mandhari iliyo wazi.

Soko hili linaonekana lenye shughuli nyingi ambapo wanawake wanauza matunda mbalimbali kama vile maembe, mapapai na limau. Yote yamepangwa kwa mpangilio mzuri ardhini. Wanaume na wanawake wamekaa wakijihusisha kwa manunuzi na mazungumzo. Hali inaonyesha maisha ya kawaida ya kijamii katika eneo hili. Mazingira yanaonyesha ushawishi wa biashara ya chakula na umuhimu wake katika maisha ya kila siku ya watu.

Hizi ni noti za Kenya za thamani ya elfu moja, kila moja. Zimepangwa kwa mpangilio wa mviringo zikionyesha rangi yao ya kahawia na muundo wa kipekee wa noti hizo. Kila noti ina maneno ya Kenya na picha ya mnyama wa Savannah ikionyesha utambulisho wa sarafu ya nchi hiyo. Noti hizo zinaonekana kuwa za maana na zimefanishwa kwa mpangilio mzuri.

Mwaume aliyevalia suti ya rangi ya buluu giza anasimama karibu na gari jeupe lililo ndani ya jumba kwa maonyesho ya magari. Ameuweka mkono wake juu ya mlango wa gari jeusi huku akiangalia ndani kwa makini kana kwamba anapendezwa nalo. Mandhari ya ndani yana mwangaza mwingine wa magari mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye jumba hili.

Sokoni lenye watu wengi, ikiwa na watu wanaonunua nguo za aina mbalimbali. Mtu mmoja anasimama kando ya troli ya nguo akizipangwa, huku wengine wakiangalia bidhaa tofauti. Nafasi mbalimbali yamewekwa kwenye meza na kwenye dari ya mabanda. Yakivutia wateja kutembea na kuchagua wanachotaka. Mazingira yanaonyesha shughuli za kila siku za biashara na nguo sokoni.

Mboga mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio katika soko la mboga ikiwa ni pamoja na viazi, mahindi, karoti, nyanya, limau na ndizi zilizobandikizwa juu. Watu wanashiriki katika shughuli za kununua na kuuza nyuma na mazingira yanaonyesha eneo lenye shughuli ya kila siku za kibiashara ya mazao ya chakula.

Watu wananunua mboga mbichi kwenye soko la wazi lililofunikwa na topali kubwa. Meza za mbao zimepangwa kwa mistari mingi huku zimejaa majani ya mboga kama sukuma wiki na spinach . Rangi ya sakafu ina unyevu ikionyesha kwamba huenda kumenyesha hivi karibuni.

Mkono unaoshikilia sarafu za Kenya zenye ni rangi tofauti ikiwa ni pamoja na shilingi elfu moja, shilingi mia moja na shilingi ishirini, alafu zimeandikwa maneno ya Kenya na zina nembo ya kitaifa. Nyuma kuna sakafu yenye muundo wa laini na sehemu nyeupe. Sarafu zinatumika kama fedha za nchini Kenya.

Simu inashikiliwa kwa mkono ya mtu mmoja, ikionyesha maelezo ya akaunti ya benki kwenye skrini ikiwa na salio la pesa ya shilingi mia tano tisini na tisa. Maelezo ya shughuli za kisasa zinaonekana, zikionyesha malipo na mapato mbalimbali yaliyofanyika hivi karibuni. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya nyumba au eneo la makazi ikiwa na uwanja wa nje na vitu mbalimbali vya kawaida.

Mlango wa duka la kijani limechorwa nembo na maandishi ya huduma za mpesa pamoja na alama bamba hapa kutoka safaricom. Ndani kuna rafu ya plastiki zenye bidhaa mbalimbali huku nje kukiwa na beseni ya plastiki la kijani na kasha la mbao juu ya kitambaa cheupe. Ukutani kuna maandishi ya No Poster yakionyesha kwamba haitakiwi kuweka matangazo katika eneo hili.

Leseni ya kodi ya KRA inadhibitisha usajili wa kampuni kama mlipa kodi wa bidhaa maalum, ikionyesha tarehe za mlipa kodi, viwanda na tarehe za leseni kwanzia mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu hadi mwaka wa elfu mbili tisini na tisa.

Watu watatu wamesimama mbele ya madirisha ya wahudumu katika kituo cha huduma ya Mpesa, kila mmoja akihudumiwa tofauti, rangi ya kijani na nembo ya Safaricom zinatawala ukuta wa mbele zikionyesha kwamba ni sehemu ya mawasiliano ya simu na huduma za kifedha. Mistari ya usalama ya plastiki imewekwa kuongezea wateja kusimama kwa mpangilio.

Mtu aliyevaa suti la bluu anapeana funguo za gari kwa mtu mwingine huku akipeana mikono kwa ishara ya makubaliano. Gari jeupe limeegezwa upande wa nyuma ikionyesha mazingira ya duka la magari. Tukio hili linaashiria kukamilika kwa mchakato na ununuzi na upangaji wa gari.

Watu wengi wamekusanyika sokoni wakihudhuria shughuli mbalimbali za biashara, wakiwa wamezungukwa na bidhaa kama matunda ,mboga na mizigo kwenye vikapu na masanduku ya mbao .Miavuli ya rangi tofauti imetandikwa kuwakinga wauzaji na wanunuzi dhidi ya jua kali .Nyuma kuna vibanda vya bati na majengo madogo yanayodokeza mazingira ya soko la mtaa au eneo la kipato cha kawaida.

Hapa kuna mfulizo wa noti za shilingi za Kenya za thamani ya mia moja. Noti hizi zina picha za rais wa kwanza wa Kenya Jommo Kenyatta na zina rangi tofauti ya za kijani, rangi ya waridi na nyeupe. Noti zimepangwa kwa makusudi ili kuonyesha mtindo na ubora wa sarafu za Kenya.

Kifungu cha shilingi alfu moja ya Kenya kimewekwa mbele kikionyesha picha ya mzee aliyevaa kofia na sura ya jiji nyuma yake. Maneno benki kuu ya Kenya yameandikwa juu pamoja na nambari za msimbo wa mfulizo. Rangi za noti za dhahabu na kahawia zikitoa hisia dhamani na utambulisho wa taifa.

Gari la rangi ya kijivu lililowekwa kwenye eneo la wazi lenye majani yalitomwagiliwa vitu za magari mengine. Miti mirefu ya kijani imesambaa nyuma ya magari hayo na watu wachache wako katika mbali wa gari hizo. Mvua au upepo wakati unaonekana kwa ajili ya miti inayozunguka eneo hii.

Mtaa unaonyesha umejaa maduka ya kusuka nywele. Kila upande wa barabara kuna viti vya plastiki vyenye rangi tofauti vilivyoandaliwa kwa wateja. Watu kadhaa wamesimama na wengine wamekaa wakisubiri huduma. Maduka yana mapazo yanayoonyesha majina ya saluni pamoja na nambari za simu. Sehemu hii ina mwanga wa asili na inaonekana kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi za kila siku hasa kwa huduma za urembo na kusuka nywele.

Magari mawili yameengeshwa kwenye eneo la nyasi lenye kivuli cha miti kwenye upande wa kulia. Gari ya mbele ni nyeusi na yenye milango ya kuvuta na madirisha ya rangi ya mvua ya giza huku gari nyuma likiwa jeupe na lenye vifaa vya kutosha vya usafiri. Mtaa unaonekana kua kimya na mazingira ya kijani na upepo mzuri wa asili na utulivu.

Gari jeupe aina ya ToyotaHerse limesimama karibu na jengo la kisasa lenye paa la mviringo na mistari ya rangi ukutani. Pembeni kuna mapipa ya taka yaliyowekwa kwa ajili ya chakata. Na mwangaza wa jua linaangaza eneo hilo vizuri. Gari hilo lina nembo ya deceased na picha ya mbwa mwituni. Likiwa limeegeshwa kwenye kivuli cha paa hilo kubwa.

Butchery yenye sehemu ya kuonyesha nyama kwenye kioo cha glesi ambapo vipande vya nyama vimepangwa chini. Nyuma ya kioo wanaume kadhaa wamevaa mavazi ya kazi, huku wengine wakikatakata nyama na mizoga ikiwa imening'inizwa ukutani. Ukuta wa nyuma umefunikwa kwa vioo vyeupe na juu Kuna rafu yenye mizani na vifaa vingine vya kazi.

Gari ya rangi ya buluu limewekwa juu ya gari la kubeba ili kusafirishwa. Gari la kubeba lina rangi ya kijivu na linakaa kwenye barabara yenye mvua kidogo. Mandhari nyuma ni ya shamba la majani na anga la mawingu.

Gari kubwa la rangi ya machungwa limebeba magari mengi yaliyopackiwa kwa uangalifu kwenye sehemu mbili tofauti. Sehemu ya chini ina magari ya rangi mbalimbali ikiwemo kijani na nyeusi wakati sehemu ya pili ina magari meupe ambayo yamepangwa kwa mfuatano mzuri. Magari haya yamejaa uzito na yamefunikiwa vizuri ili kuhakikisha usafiri salama, huku mazingira ya kijani ya mti huku yakionyesha eneo la ardhi nzuri.

Hii ni noti ya shillingi elfu moja ya Kenya yenye picha ya rais wa kwanza wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta upande mmoja. Noti hii ina maelezo mbalimbali kama tarehe, nembo ya benki kuu ya Kenya na alama za usalama, upande wa nyuma unaonyesha kundi la tembo wakiwa katika mazingira asili, jambo linaloashiria utalii na uhifadhi wa nyama pori nchini Kenya. Noti hii ni sehemu muhimu ya sarafu ya Kenya na hutumika kama kiasi cha fedha kwa shughuli mbalimbali.

Viazi, vitunguu na nyanya zimeekwa kwa mpangilio mzuri kwenye duka la mboga. Mazao haya yaonekana kuwa safi na yamepangika kwa makini kwenye majukwaa ya mbao. Rangi tofauti za mboga hizi zinaonyesha tofauti cha chakula kinachopatikana kwenye eneo hili.

Hapa kuna msururu wa gari aina ya Mercides Benz iliyopakiwa kwa mstari mrefu kando ya barabara. Magari haya yamewekwa kwa mpangilio mzuri na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Sehemu hii inaonyesha sehemu ya jiji lenye majengo makubwa nyuma ikionyesha sehemu ya mtaa wenye shughuli mingi. Njia ya kutembea kwa watembea kwa miguu iko karibu na magari haya. Anga lenye mawingu ikionyesha hali ya hewa ya mvua au jioni.

Meza kuu imejaa aina mbali mbali za viatu vya plastiki na mpira kama vile sandals, crocs na slippers za rangi tofaui tofauti. Zimetandazwa juu ya kitambaa cheupe kilichofunika meza ya mbao. Rangi kama buluu, zambarau, pinki kijani na njano zinatawala. Viatu hizi zinaonekana kuwa vya bei nafuu na vinaekangwa ka matumizi ya kila siku. Mazingira yanaonyesha kuwa ni soko la wazi lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwa wingi pia kwa utaratibu maalum.

Malenge ya aina mbalimbali yamepangwa kwa utaratibu mezani, mengine yakiwa na rangi ya kijani yenye mistari ya manjano na mengine ya rangi ya udongo, muundo wao tofauti tofauti, mengine yakiwa yamejikunja kwa uchupa na mengine yakiwa na umbo la mviringo. Mwanga wa njano umeangazia malenge hayo vizuri na sakafu ambayo inaonekana chini yao.

Mabunda ya mitumba yamefungwa vizuri kwa plastiki na mikanda ya mpira. Kila kifurushi kina lebo ya kuonyesha aina ya nguo zilizomo. Mabunda yamepangwa juu kwa juu kwenye ghala au duka la jumla tayari kwa kusambazwa au kuuzwa.

Huduma ya bima ya afya inayoangazia bima ya hospitali yenye gharama nafuu, ikiwemo bima ya uzazi. Faida zake ni pamoja na bima kwa wagonjwa waliolazwa, faida ya uzazi na gharama za mazishi. Kampeni inahusisha wanawake wajawazito ikihimiza ulinzi wa afya kwa njia rahisi na isiyo na gharama kubwa, nambari ya mawasiliano na tovuti pia zimewekwa kwa ajili ya taarifa zaidi.

Magari mapya yamepangwa mstari kwa mpangilio wa rangi tofauti, ikiwa ni pamoja na bluu, nyeusi, nyekundu, na rangi nyingine. Kila gari lina taa za mbele za kisasa na sehemu ya mbele zina muundo wa kipekee unaovutia macho. Magari haya yanaonekana ya kuwa aina moja. Yanayodumu na yamepangwa kwa uhaii kwenye eneo la maonyesho au kwa ajili ya mauzo. Picha inaonyesha mwonekano wa mfululizo wa magari yaliyojaa nguvu na ubunifu wa kisasa kwa muundo wa magari mengi.

Mbwa mwenye afya njema na mwenye furaha ameketi kwenye nyasi, akitazama kamera huku ulimi wake ukiwa nje kwa furaha. Mandhari ya nyuma inaonyesha mwangaza wa jua kupitia miti ikitoa hisia ya utulivu na salama. Maneno ya tangazo yanasisitiza kuwa mnyama wako yuko salama kupitia bima ya nyumbani kutoka kwa kampuni ya Kenya Orient, wakiahidi huduma rahisi na ya kuaminika.

Mtu anashikilia simu akiwa anatumia kidole chake kwenye menu ya simu. Kwenye skrini kuna orodha ya majina au jahuzi mbalimbali, huku mkono wa mtu mwingine ukiwa upande wa nyuma, ukimsaidia au kuangalia. Mandhari ya picha ina rangi ya kijani nyume, ikionyesha mazingira ya ndani yenye mwanga wa asili.